Wahudumu wa afya wawili wamevalia kinga za mikono. Mmoja ameshikilia sindano, hususan yenye dawa akimdunga mtoto aliyevalia tishati yenye mistari nyeusi na manjano. Akilia huku ameshikiliwa uso na bega na mhudumu mwingine.

Mhudumu wa afya haswa daktari wa mazoezi ya mwili aliyevalia koti leupe amemshika mgonjwa akimsaidia mazoezi kwenye kapeti lenye rangi tofauti. Katika chumba kuna visaidizi vya kutembea na magurudumu.

Wahudumu wa afya waliovalia makoti meupe na masiki za bluu. Wakifanya mazoezi ya afya tofauti. Na upande mmoja, mgonjwa anahudumiwa na hao wahudumu watatu, upande mwingine wahudumu wanapanga vifaa vya hospitali. Upande mwingine vile vile ni wagonjwa wanaosubiri wakati wao.

Chumba cha hospitali kina viti mbili, mlango wa samawati na kuna karatasi ya maelezo iliyobandikwa kando ya mlango huo. Mhudumu wa afya aliyevalia nguo za udaktari, kisikiza sauti kwenye shingo, simu mfukoni na maski nyeupe kwenye pua la mdomo, akimhudumia mtoto alilazwa kwenye kitanda cha utafiti na mzazi wake amesimama kando.

Jua kali limechomoza. Miti ni ya kijani na panzi wengi wanapeperuka katika anga iliyo na mawingu yaliyosambaratika yenye utulivu.

Chupa tatu za dawa, zilizo na dawa ndani. Moja ni dawa ya homa ya manjano. Kando ni sindano moja na mask yenye rangi ya buluu.